Mfumo wa kilimo, ambapo mimea inakua katika tabaka nyingi kwenye rafu, bila kutumia udongo, badala yake, mimea hiyo inaonekana ikipata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayotiririka kupitia mabomba maalum, na taa bandia za kukuza mimea zinaonekana zikitoa mwanga.

Mimea iliyo pandwa katika mfumo wa kilimo kisicho tumia udongo. Ambapo mizizi ya mimea inakuwa ndani ya vyombo vyeupe, vilivyo unganishwa kwenye bomba badala ya udongo. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo isiyo tumia udongo, badala yake inatumia maji yenye virutubisho kulisha mimea.

Watu wawili ndani ya chafu kubwa wakifanya kazi kati ya mimea iliyopangwa kwa safu. Uwepo wa chafu na mimea uliopangwa kwa utaratibu pamoja na kukosekana kwa udongo unaoonekana kwa wingi unaashiria uwezekano wa kutumia mbinu za kilimo ya kisasa.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo yenye majani mabichi inakua kwenye mabomba meupe yenye matundu. Katika mfumo huu, mimea haitumii udongo bali inachukua virutubisho kutoka kwenye maji yanayopita kwenye mabomba. Hii inaonyesha njia ya kisasa na bora ya kilimo inayohifadhi maji na nafasi huku ikizalisha mazao yenye afya na haraka.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa wima na kwa usawa bila kutumia udongo. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo inayoruhusu mimea kukua katika suluhisho la virutobisho vya maji. Jambo ambalo linaweza kuokoa maji na nafasi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Tunaona mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe. Kuna safi zingine za mimea zikiashiria shamba kubwa lililofungwa ndani ya muundo unaofanana kitaalum.

Mfumo huu umejengwa kwa ngazi nyingi na kuunda mfumo wa wima unaoruhusu kilimo cha mazao mengi katika nafasi ndogo. Hii ni sifa muhimu ya hydrponics kwani inasaidia kuokoa nafasi na maji. Kuna miundo ya chuma au mabambo mengi yanayoshikilia mfumo huu kwa uthabiti.

Shamba kubwa la kabeji zilizopandwa kwa safu nadhifu ikiashiria kilimo kikubwa cha kisasa. Mazao yamepangwa kwa utaratibu, jambo linaloonyesha matumizi ya mbinu za kilimo cha viwandani zinazolenga ufanisi na uzalishaji wa mavuno mengi. Katika muktadha WA kilimo cha kiwandani eneo hili kubwa la mazao yanayofanana inaweza kuashiria matumizi ya mashine, mbolea, pengine na dawa za kuua wadudu ili kuhakikisha uzalishaji wa kutosha na kukidhi mahitaji ya soko kubwa.

Wanaume wawili ndani ya chafu kubwa wakiwa wamesimama kati ya safu ndefu za mimea iliyopandwa kwenye mifuko maalum ya kilimo, moja wa anaonekana akionyesha kitu akitoa maelekezo au akichunguza mimea, hali hii inaashiria kilimo cha kisasa au kilimo cha viwandani.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea ya kabichi imepandwa kwa mpangilio maalum katika eneo kubwa. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakihudumia mimea jambo linaloashiria kuwa ni shughuli ya kibiashara inayolenga uzalishaji kubwa. Ingawa baadhi ya magugu yanaonekana, mpangilio wa shamba na idadi ya mimea inadhibitisha kuwa kilimo hiki kimejikita katika kuongeza ufanisi na mavuno.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia sare na barakoa wakipakia matunda ya parachichi kwenye masanduku tayari kwa usafirishaji jambo linaloashiria mchakato wa baada ya mavuno katika kilimo cha viwandani. Hali hii inaonyesha ufanisi na utaratibu unaotumika katika sekta ya kilimo ya kisasa ambapo mazao mengi yanashughulikiwa kwa haraka na kwa viwango vya ubora wa juu.

Nyumba za kitaalamu, zilizowekwa katika eneo lenye milima, miundo hii inatumika kwa ajili ya kilimo, kinachodhibitiwa ambapo mimea inalindwa kutokana na hali mbaya ya hewa na wadudu, na mazingara yao ya ukuaji yanaweza kuboreshwa. Chini ya miundo hii, kuna mimea inyokua, inayoashiria shughuli za kilimo.

Kuku wengi wakiwa wamejazana ndani ya banda kubwa ikonyesha bayana mfumo wa ufugaji wa kibiashara. Katika mfumo huu, malengo makuu ni kuzalisha bidhaa nyingi za kuku kama vile nyama na mayai, kwa haraka na ghalama nafuu kwa kutumia mbinu za kisasa na za kiteknolojia, ili kukidhi mahitaji makubwa ya soko la chakula.

Mfumo mkubwa wa kilimo cha uyoga ambapo uyoga mwingi umepandwa katika safu ndefu na ziliopangwa vizuri zikielekea mbali kwenye upeo wa macho. Uyoga huu unaonekana kukuwa katika mazingira yanayodhibitiwa labda ndani ya jengo au ghala maalum ambapo hali ya hewa na unyevunyevu huweza kudhibitiwa. Mfumo huu ni mfano halisi wa kilimo cha viwanda.

Kitalu cha mimea, iliyopandwa kwa wingi chini ya wavu. Mbinu inayotumika sana katika kilimo cha kisasa na cha viwanda, ili kulinda mazao dhidi ya wadudu, magonjwa, na hali mbaya ya hewa. Mazingira haya, yaliyodhibitiwa yanaruhusu mimea kukua vizuri na kwa tija zaidi, kuashiria uwekezaji katika teknolojia, na miundombinu ya kilimo ili kuongeza uzalishaji.

Bustani kubwa ya mimea ndani ya kitalu ikiashiria kilimo cha kisasa. Mbinu hii ya kilimo inaruhusu uzalishaji wa mazao kwa wingi na kwa ufanisi zaidi kwa kudhibiti mazingira kama joto, unyevu na wadudu. Uwapo wa mtu anayefanya kazi ndani ya kitalu, unaonyesha jitihada ya binadamu katika kusimamia na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa kutumia teknolojia.

Kiasi kikubwa cha mazao yalitandazwa kwenye fremu ndefu kwa ajili ya kukaushwa juani. Mbinu inayotumika sana katika kilimo cha viwanda. Utaratibu huu wa kukausha mazao kwa wingi ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi ubora wa bidhaa na kupunguza upotevu baada ya kuvuna. Hatua muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa chakula.

Trekta kubwa la kisasa la kijani na nyeusi, likifanya kazi kwenye shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Trekta hilo limeunganishwa na kifaa cha kilimo chenye sehemu nyingi za kazi, labda kinachofanya kazi ya kupanda, kupalilia au kumwagilia. Mimea inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji na ardhi kati ya mistari ni wazi.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa wingi ndani ya nyumba ya kioo huku mkulima akihudumia mazao hayo. Hii ni mfano mzuri wa kilimo cha viwanda ambacho hutumia teknolojia na mbinu za kisasa kama vile nyumba ya kioo ili kuongeza uzalishaji wa chakula kwa kiwango kikubwa.

Ndani ya banda kubwa au jengo la shambani likiwa limejaa nguruwe wengi waliotenganishwa katika vizimba vidogo, vilivyopangwa kwa safu ndefu pande zote mbili za njia. Nguruwe hao wanaonekana kuwa wazima na wenye afya. Muundo ya jengo unaonyesha mifumo ya hewa na labda mifumo ya kulisha ikisisitiza mazingira yaliyodhibitiwa.

Taswira wazi ya ufungaji wa kuku wa kibiashara. Tunaona idadi kubwa ya kuku wengi, wakiwa wamekusanywa pamoja katika eneo lililofungwa labda banda la kuku. Kuku hawa wanaonekana wamefugwa kwa wingi, jambo linaloashiria uzalishaji mkubwa wa mayai au nyama.

Mfano halisi wa kilimo cha viwanda, kinachotumia teknolojia ya hali ya juu. Matunda yamepandwa kwa mpangilio maalumu, labda yakitumia kilimo kisichotumia udongo, ambapo mimea inakua bila udongo na inanywesha virutubisho moja kwa moja.

Shughuli za usindikaji au upakiaji wa maua ndani ya jengo kubwa, zikiashiria kilimo cha viwandani katika sekta ya maua Wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia sare wanashughulika na maua yaliyo katwa wakiyapanga na kuyapakia. Hii inaashiria mchakato ya uzalishaji mkubwa, unaohusisha kazi ya mikono na huenda mitambo.

Shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa safu nadhifu likiashiria kilimo cha kisasa au kilimo cha viwandani. Mbinu hii inahusisha kilimo cha mazao kwa wingi kwenye eneo kubwa, mara nyingi kwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa.

Shamba la kisasa lililofunikwa na kitalu ambapo mimea inaoteshwa kwa mpangilio mzuri na kuna mtu anayetembea katikati ya mimea hiyo. Hii inaakisi kilimo cha viwanda au kilimo cha kisasa ambacho kinatumia mbinu na teknolojia za hali ya juu ,kama vile kitalu hudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Mkulima akisimama ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea ya nyanya na labda matango au mimea mingine ya mboga iliyopandwa kwa safu nadhifu. Mazingira haya ya chafu yanaashiria kilimo cha kisasa ambapo teknolojia na mbinu za kitaalamu hutumika kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa la uyoga likionyesha uzalishaji wa viwandani wa uyoga. Mamia ya uyoga meupe yanakua katika mazingira yaliyo dhabiti. Yamepangwa kwenye rafu ndefu. Hii ikiashiria mbinu ya kilimo cha kisasa, ambapo mazao hulimwa kwa wingi ndani ya majengo maalum yakihakikisha mavuno endelevu.

Eneo kubwa la mashamba, likionyesha mimea mingi iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea hii ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kuwa katika hatua za ukuaji. Udongo unaonekana kuwa kwenye rutuba, watu kadhaa wanaonekana kuwa wakulima au wafanya kazi wa shamba. Wametawanyika mashambani, wakifanya shughuli mbalimbali, kama vile kupalilia au kutunza mimea.

Taswira wazi ya mfumo wa kilimo cha kisasa; tunaona shamba kubwa lililopandwa kabeji nyingi zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu na nadhifu, ikionyesha uzalishaji mkubwa na ufanisi. Njia hii ya kilimo inalenga kuzalisha mazao kwa wingi mara nyingi kwa kutumia teknolojia za kisasa, mashine na mbinu za kilimo zenye mwelekeo wa kibiashara.

Mfumo wa umwagiliaji unatumika katika kilimo, tunaona mitaro miwili mirefu iliojaa maji, ikipitisha maji katikati ya mashamba yaliopandwa mazao machanga, pia kuna mapomba meusi yaliolala kando ya mitaro ambaye yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone au kunyunyisia. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia wa umwagiliaji kusaidia ukuaji wa mimea hasa katika maeneo ambayo mvua haitoshi, kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa mazao.

Shamba lililopandwa mimea midogo, labda pilipili au mboga nyingine iliyopangwa kwa safu. Kinachovutia zaidi ni matumizi ya mifumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi yenye matunda madogo yamewekwa kando ya mimea. Mfumo huu unahakikisha kwamba maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa la vituguu au mazao mengine enye majani marefu yaliopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukionekana wazi ukupitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, katika muktata wa mfumo wa umwagiliaji hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa inaohakikisha uzambazaji wa maji kwa ufanizi kupunguza upotefu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika shamba la mimea ambapo maji yanapitishwa kupitia mifereji au mabomba ili kufikia mimea katika mistari iliyopandwa. Inaonekana kuna shimo la maji au mtaro mdogo ambapo koleo limewekwa, ikionyesha uwezekano wa kurekebisha mitiririko wa maji. Mfumo huu ni muhimu sana hasa katika maeneo kame au nyakati wa ukame, kwani unahakikisha mimea upate maji ya kutosha.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mitaro mirefu iliyochimbwa na mabomba ya kumwagilia yaliyolazwa kando ya mitaro hiyo. Hii inaashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji pengine wa matone amboa ni muhimu sana katika kutoa maji kwa mazao hasa katika maeneo yenye ukame au ambapo mvua haitoshi. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa mimea kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo matone ya maji yanadondoka polepole kutoka kwenye meli hadi kwenye udongo karibu na mimea midogo. Mfumo huu ni mfano bora ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji ambayo inalenga kutumia maji kwa ufanisi mkubwa. Katika muktadha wa mifumo wa umwagiliaji, matumizi ya umwagiliaji wa matone hupunguza upotevu wa maji kupitia uvukizi na mtiririko.

Mfumo wa umwagiliaji unaoitwa mabomba au umwagiliaji wa matone; ambapo maji hutolewa moja kwa moja kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi, ikionyesha kuwa umwagiliaji unaendelea au umekamilika hivi punde. Mfumo huu ni muhimu sana katika kilimo, hususan katika maeneo yenye ukame au mvua isiyotabirika.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Kinachojitokeza zaidi ni uwepo wa mabomba membamba labda ya plastiki, yaliyowekwa sambamba na mistari ya mimea, yakiashiria mfumo wa umwagiliaji. Mimea upande wa kulia inaonekana kuwa na majani makubwa; labda kabichi au mboga lingine. Kwa nyuma kuna misitu ya miti mirefu ikiashiria mandhari ya mashambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa shambani. Mfumo huu unatumia mabomba na vinyunyizio kugawa maji sawasawa kwenye mimea iliyopanda katika mistari safi. Maji yanarushwa angani na kuanguka kama mvua ikihakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha. Aina hii ya umwagiliaji husaidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa katika maeneo yenye mvua chache.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari nadhifu huku kukiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ukionekana kwa wazi. Mabomba madogo ya samawati yaliyopangika kando ya mistari ya mimea yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji usio rasmi au wa kutengeneza na mikono. Ukiwa na mabomba au waya zilizopangwa kwenye mistari shambani. Lengo la mfumo huu ni kusambaza maji kwa mimea iliyopandwa, hususan katika maeneo yenye mimea pembeni. Ingawa unaonekana kuwa rahisi, mfumo huu unaonyesha jitihada za wakulima kutumia rasilimali zao chache kuhakikisha mimea inapata maji.

Mtu anaonekana amevaa nguo za samawati akifanya kazi shambani. Inaonekana kuna mfumo wa unyunyiziaji maji. Unatumika kwani kuna mnyunyiziaji unaotoa maji na kuonekana ukimwagilia mimea iliyopandwa. Mimea hiyo inaonekana kuwa ni ya majani mabichi ikionyesha kuwa shamba linaendelezwa.

Mfumo mkubwa umwagiliaji wa kunyunyizia, ukitumika kwenye shamba kubwa, ambapo maji yanatolewa kwenye shinikizo, na kunyunyizia juu ya mimea kama mvua. Mfumo huu ni maarufu kwa mashamba makubwa nchini Kenya na kuingineko ikiruhusu umwagiliaji wa maeneo mapana kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba nyeupe yenye matundu yakisambaza maji kwenye mistari ya mimea iliyopandwa ardhini. Maji yanayoonekana yakitiririka kutoka kwenye mabomba hayo na kulowesha udongo karibu na miche midogo kuashiria kilimo kinachotumia umwagiliaji. Mfumo huu ni mfano wa matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji.

Shamba lenye mimiea midogo iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mirija nyeusi ya umwagiliaji inaonekana ikipita kando ya mimea ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi na hivyo kupunguza upotevu wa maji kupitia uvikizi au mitiririko wa maji usiohitajika. Mfumo huu ni mfano bora wa matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa katikati ukinyunyuzia maji shambani ukiboresha ukuaji wa mimea kwenye eneo kubwa. Mfumo huu wa kisasa unatumia mabomba yanayozunguka katikati yakiwajibika kumwagilia eneo kubwa kwa usawa na ufanisi na hivyo kupunguza upotevu wa maji ikilinganishwa na njia za umwagiliaji za zamani.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa kazini, ambapo vinyunyuzio vinatupa maji kwenye shamba la mazao yanayoibuka. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye vinyunyuzio, yakifunika eneo pana. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo, ili kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lenye mimea midogo midogo iliyopandwa kwa safu ndefu. Katikati ya safu za mimea kuna mifereji midogo ya maji inayoonekana kuwa inatiririsha maji ikionyesha matumizi ya umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kutokana na maji. Katika sehemu ya mbele kuna bomba kubwa la saruji lililounganishwa na bomba la plastiki au chuma linaloonekana kusambaza maji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji shambani. Tunaona mistari mirefu iliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda, na katikati yake mifereji midogo iliyojaa maji. Hii inatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikihakikisha upatikanaji wa unyevu muhimu na ukuaji bora.

Shamba lililolimwa kwa uangalifu likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu na muhimu zaidi mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi. Mirija midogo midogo ya umwagiliaji imelazwa kando ya safu za mimea ikiashiria mbinu bora ya matumizi ya maji ambayo huepusha upotevu na kuhakikisha kila mmea unapata kiasi sahihi cha maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani unaotumia mabomba madogo yenye matundu maalum kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo ni bora sana kwa usimamizi endelevu wa maji kwani unapunguza upotevu wa maji kupitia uvukizi au mtiririko wa juu ya ardhi.

Shamba kubwa lililotayarishwa kwa kilimo, likitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unaonekana wazi kupitia mirija midogo nyeusi na vijiti vyeupe vilivyopangwa kwa safu ndefu, vikiashiria matumizi bora ya maji kwa kuruhusu maji kutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lililopandwa mimea michanga likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya mabomba meusi, yenye matone ya maji, inaonekana ikiendesha kando ya kila mmea, ikihakikisha maji yanawafikia moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu, na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone, iliyowekwa kando ya kila safu ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na umemwagiliwa. Mifumo hiyo ya umwagiliaji unaonekana kama mirija nyeusi iliyopita kando ya mimea, ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolijia ya kisasa katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji ambapo kuna mtaro mrefu uliojaa maji ukiunganisha mashamba yenye mimea. Kando ya mtaro huo kuna mabomba au mirija midogo iliyoelekea kwenye mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone au mifano mengine ya kisasa ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliopangwa vizuri shambani ambapo mabomba mawili ya umwagiliaji yanapita katikati ya mstari wa udongo uliotayarishwa. Mfumo huu ni muhimu sana katika kilimo cha kisasa kwasababu unatumia maji kwa ufanisi mkubwa, ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mmea mchanga umepandwa ardhini na karibu yake kuna bomba dogo la mfumo wa umwagiliaji wa matone, likidondosha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wenye ufanisi mkubwa katika matumizi ya maji, ambao unazidi kutumika hapa Kenya, hususan katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari iliyonyooka ya udongo mwekundu iliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Kwenye kila mstari kuna mabomba meusi madogo yanayotembea sambamba na mistari hiyo. Mabomba haya yameunganishwa kwenye bomba kubwa la samawati linalopita chini. Mfumo huu unaashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi.